Hili ni duka la nguo, na kwenye duka hili kuna aina tofauti tofauti ya nguo. Kuna fulana, kuna shati, kuna suruali. Lakini duka hili linauza nguo ya vijana pekee yake, ambao ni wavulana, na kila nguo lina bei yake.

Duka hili linauza mavazi ya wanaume pekee. Katika duka hili kuna koti, shati na suruali zile za wanaume. Tunamuona katika duka hili pale mwanaume ambaye ni mteja anayechagua vazi au viatu ili akanunue.

Hili ni duka la nguo. Katika duka hii ina nguo za wanaume pekee kama vile shati na suruali za aina mbalimbali, na pia zenye rangi tofauti.

Duka hili ni la mavazi, linaouza mavazi. Katika duka hili kuna aina mbalimbali ya bidhaa, kama vile, nguo, kuna mkoba, kuna viatu, kuna shati, unao uzwa kwenye duka hili.

Hili ni duka la mavazi, haswaa la wanawake, kwenye duka hili kuna, mavazi aina mbali mbali kama vile suruali za wanawake, shati za wanawake, koti za wanawake, mikoba za wanawake, yote haya yanauzwa kwenye duka hii.

Hili ni duka la nguo za kila aina, kuna nguo mbali mbali kama vile sare za shule, nguo za kinyumbani, tunaona wanunuzi mbali mbali wakichagua nguo kwenye duka hili.

Hichi ni kiwanja cha kuuzia magari. Magari haya mengi yaliyowekwa ili kuweza kuuzwa. Kuna aina ya magari ya rangi tofauti, pale kuna rangi nyekundu, kuna rangi samawati. Haya magari yana bei tofauti tofauti.

Mwanamke huyu anatengeneza vifaa hivi vinavyotumika kwa urembo. Kuna shanga, kuna vipuli, kuna bangili. Shanga hii imetengenezwa kwa muundo wa bendera ya Kenya. Vipuli hivi vinatumika kuuzia watalii au wageni wanaotembea. Hivi vinatumika kuuzia watalii.

Hili ni soko na soko hili lina watu wengi, ambao kuna wauzaji na kuna wanunuzi. Kwenye soko hili kuna muwa, kuna nguo, kuna, kuna ndizi, kuna aina mbalimbali ya bidhaa ambazo zinauzwa kwenye hili soko. Na soko hili limejaa. Soko hili lina vibanda vingi.

Soko hili linauza bidhaa mbalimbali. Kuna bidhaa vya urembo, kuna nguo, kuna bidhaa za kitamaduni. Soko hili limetengewa ili kuuzia watalii bidhaa zao.

Hili ni jumba la gorofa. Hili ni jumba la kupangisha wakaaji. Tayari tunaona kuwa jumba hili limeshaingiwa na wapangaji, ambao washaanza kuishi kwenye jumba hili. Humo juu tunaona kua kuna tenki mengi yanayoweka maji, ili wakaaji wa hapa wakapate maji ya kutumia.

Hii ni sehemu moja ya duka inayouza keki na mikate na aina mbalimbali ya vitu vitamu kama vile keki. Tunaona kuna aina mbalimbali ya keki zenye rangi tofauti za kupendeza.